Sehemu iliyowekewa mashine ya kieletroniki yenye mfumo wa kisasa, unaosaidia kutoa hela ya kwenye benki husika kwa kutumia taarifa ya kadi yako ili kwenda kutumia kwenye matumizi tofauti.

Mfumo mpya wa kisasa ambao unatumika kwenye simu kupata taarifa zako za hela uliyoweka kwenye benki ya aina ya "Stanbic" ili uweze kutoa na kuweka hela.

Mashine kubwa ya kisasa kielektroniki ya kampuni ya benki ya kcb inayochukua taarifa za akaunti ya muhusika wakati wa kutoa hela ili atumie kwenye mambo tofauti.

Wafanyakazi wawili wa kiume, wakiwa wamesimama mbele ya jengo la benki iitwayo "EQUITY". Inayosaidia kutunza na kuweka hela kwa watumiaji.

Miamala ya pesa inayohusisha mtoa huduma pamoja na mtoa hela, akiwa anamrudishia kadi iliyotumika katika kutoa kiasi husika cha hela. Ili kiweze kutumika katika kununua vitu tofauti dukani na sehemu zingine.

Tangazo la kuhamasisha la kampuni ya benki ya Equity, ikieleza namna simu ya mkononi inaweza kutumika kama benki inayosaidia kutunza na kutoa hela ili kutumika katika matumizi tofauti.

Mfanya kazi wa kike wa kampuni ya benki iitwayo "absa", akiwa anaongea mbadala wa watu wengine ama kuhamasisha watu, ili kuwekeza au kutumia benki hiyo.

Eneo kubwa la starehe linalohusisha ununuaji wa pombe kali na kinywaji chepesi, wakiwa na muuzaji au mhudumu aliyewaletea vinywaji hivyo ili waweze kuburudika.

Muonekano wa ndani wa gari mojawapo linalouzwa katika egesho hilo ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuwavutia wanunuaji na kuuza.

Muonekano wa ndani wa nyuma ya gari ikiwa mojawapo linauzwa ili kuwavutia wanunuzi kuja kuinunua.

Muonekano wa ndani wa gari mojawapo yanayouzwa kwenye egesho hilo yakiwa yanawavutisha wanunuaji kuja kununua na kuyatumia katika usafirishaji wa binadamu na vitu.

Egesho kubwa la magari, lililoweka vyombo vya moto vya kampuni ya aina tofauti, vikiwa vinaridhisha kuangaliwa na wanunuzi, ili waweze kununua na kutumika katika usafirishaji.

Muonekano wa ndani wa gari moja wapo linalouzwa katika eneo hilo, ili kunogesha wanunuaji kuliangalia na kulipenda na kuweza kulinunua ili litumike katika usafirishaji wa vitu na binadamu.

Mwonekano wa ndani wa gari mojawapo linalouzwa katika egesho hilo, ili kuwavutia wanunuaji kuja kuangalia na kununua na kusaidia katika usafirishaji wa mizigo au binadamu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Egesho kubwa la wazi likiwa na magari ya kampuni tofauti linalowahamasisha wanunuaji kuja kuyaangalia na kuyanunua.

Egesho kubwa linalotumika kuwekea magari ya kampuni tofauti, ili kuwanogesha wanunuzi kuja kuyangalia na kununua.

Egesho kubwa la magari ya kampuni ya "YUNDAI", limewekwa kama sehemu ya maonyesho ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua vyombo vya moto ili kusafirisha watu na binadamu.

Mashine kubwa ya kieletroniki inayotumia mfumo wa kisasa kwa kutuza na kuuza maziwa halisi yanayotumika kwa binadamu, ili yatumike kwenye matumizi tofauti na kuweza kuwapa hela watu wanaomiliki hiyo mashine.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia kwa binadamu, ili yatumike kwenye mambo tofauti katika mazingira ya nyumbani na sehemu nyingine.

Muuzaji wa kike akiwa anaweka maziwa ndani ya kikopo kikubwa, ili yaweze kuwa tayari kwa ajili ya kuwauzia binadamu na kutumika kwenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kieletroniki ya mfumo wa kisasa inayosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia, kwa matumizi ya binadamu yanayotumika kwenye mambo tofauti ipo ndani ya duka dogo.

Duka dogo lenye mlango uliofunguliwa, unayojihusisha katika uuzaji wa maziwa asilia, yanayotumika kwa binadamu kwa matumizi tofauti nyumbani na sehemu zingine.

Duka dogo linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa yaliyowekwa kwenye vipakiti vidogo na makopo makubwa, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kutumia katika matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki inayotumia mfumo wa kisasa ya kutunza na kuuza maziwa halisi kwa ajili ya binadamu ili yatumike katika matumizi tofauti.

Duka kubwa lililopangilia maziwa, yaliyomo ndani ya pakiti na vikopo katika rafu ikiwavutia wanunuzi kuja kununua na kutumia katika matumizi tofauti.

Mwanaume anayetumia mashine kubwa ya elektroniki, yenye mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia kwa binadamu akiwa anaweka hela ili aweze kupata maziwa hayo.

Duka dogo lenye mlango na dirisha, linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa asilia yanayotumika kwa binadamu, ili yatumike kwenye matumizi tofauti na pia kupata kipato kwa ajili ya maendeleo mengine.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia yanayotumika kwa binadamu kwenye matumizi tofauti na kuwapa hela nzuri wanaomiliki hiyo mashine.

Duka dogo lenye mlango na dirisha la kampuni ya "KIENI DAIRY PRODUCTS LTD", linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa asilia yanayotumika kwa binadamu, ili yatumike katika matumizi tofauti na wao kupata kipato kizuri kwa ajili ya maendeleo.

Duka lenye milango mikubwa na dirisha, linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa yanayotumika kwa binadamu wenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kisasa yenye mfumo wa kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu ili yaweze kutumika katika matumizi tofauti na kuwapa kipato wauzaji.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia, yanayotumika na binadamu ili yaweze kutumiwa kwenye matumizi tofauti ya hapa na nyumbani.

Mashine kubwa ya kielektroniki inayotumia mfumo wa kisasa wa kutunza na kuuza maziwa asilia kwa binadamu ili yatumike kwenye matumizi tofauti.

Duka dogo lenye dirisha na mlango linalojihusisha na uuzaji wa maziwa asilia yanayotumika kwa binadamu, ili yatumike kwenye matumizi tofauti nyumbani na sehemu nyingine tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki inayotumia mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa yanayotumika kwa binadamu ikiwa na alama au taarifa ya bei ya hayo maziwa yanayouzwa.

Duka lenye milango mingi linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa asili kwa binadamu ili yatumike kwenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa, inayosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia yatumikayo kwa binadamu. Ili yatumike kwenye matumizi tofauti na kupata kipato tosha, kwa ajili ya maendeleo ya hiyo sehemu.

Mashine kubwa ya kieletroniki yenye mfumo wa kisasa, unaosaidia katika kutunza na kuuza maziwa asilia kwa binadamu ili yaweze kutumika katika matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielectroniki yenye mfumo wa kisasa, unaohifadhi na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, ili yatumike katika matumizi tofauti.

Muuzaji aliye mbele ya mashine ya kilitoniki ni ya mfumo wa kisasa unaoweza kutunza na kuuza maziwa asilia yaliyotayari kutumika kwa binadamu kwenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa za kielectroniki zenye mfumo wa kisasa zinazosaidia kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, ili yaweze kutumika katika matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki ni mfumo wa kisasa wa kutunza na kuuza maziwa safi kwa binadamu, ili yatumike katika matumizi tofauti.

Duka kubwa lenye milango na dirisha linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa asilia yanayotumika kwa binadamu, ili yatumike kwenye matumizi tofauti ya nyumbani na sehemu nyingine.

Duka dogo linalo muhusisha muuzaji na mnunuzi wa maziwa, ili aweze kwenda kutumia katika matumizi mbalimbali ikiwemo kama kiburudisho cha chai na vinginevyo.

Mashine kubwa ya kieletroniki yenye mfumo wa kisasa, unaosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia, yanatotumika kwa binadamu, kwenye matumizi tofauti na pia kuleta kipato kwa wamiliki wa hiyo mashine.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume wakiwa wameshika vikombe vya maziwa asilia yanayotumika kwa binadamu, ili waweze kutumia katika matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa wa kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu ili yatumike kwenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kieletroniki ya mfumo wa kisasa unaosaidia kuweka na kuuza maziwa yatumikayo kwa binadamu ,ili yatumike katika matumizi tofauti.

Duka lenye mlango uliofunguliwa, linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa asilia yatumikayo kwa binadamu ili yatumike kwenye matumizi tofauti ya nyumbani na sehemu zingine.

Mashine kubwa ya kieletroniki inayotumia mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa yatumikayo kwa binadamu ili yatumike katika matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki inayotumia mfumo wa kisasa inayotunza na kuuza maziwa asilia kwa binadamu ili yatumike kwa matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielotroniki inamfumo wa kisasa unaosahidia kutunza na kuuza maziwa asilia kwaajili ya binadamu ikiwa inatengezwa ili iendelee na matumizi yake.

Duka dogo linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa halisi yanayotumika kwa binadamu katika matumizi tofauti, ikiwemo kama kiburudisho na wengine hutumika katika mifugo.

Duka dogo lenye mashine ya kieletroniki ya mfumo wa kisasa, inayosaidia kutunza na kuuza maziwa yanayotumika kwa binadamu kwenye matumizi tofauti.

Duka dogo lenye mlango na dirisha linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa asilia, yanayotumika kwa binadamu, ili yatumike kwenye matumizi tofauti na pia kuweza kupata kipato, kupitia hela hizo.

Mnunuaji akiwa anatumia mashine ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa unaotunza na kuuza maziwa asilia kwa binadamu, ili yatumike kwa matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kieletroniki inayotumia mfumo wa kisasa unaotunza na kuuza maziwa, yanayotumika kwa binadamu ili yatumike katika matumizi tofauti.

Duka kubwa linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa asilia kwa binadamu likiwa na muuzaji pamoja na mnunuaji ili yatumike katika matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa wa kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu, ili yatumike katika matumizi tofauti likiwa na alama ya bei ya maziwa hayo.

Duka kubwa lenye mlango uliofunguliwa pamoja na ya picha ya ng'ombe inayojihusisha katika uelezaji maziwa asiliya yanayotumika kwa binadamu ili yatumike kwenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kieletroniki yenye mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa asilia unaotumika kwa binadamu ili yaweze kutumika kwa matumizi tofauti.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, vimewekwa eneo la wazi ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua, na kwenda kuvitumia katika kulalia na mambo mengine.

Eneo la wazi lenye makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi pamoja na meza yake, zikiwa zimewekwa ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua.

Duka kubwa la samani iliyohifadhi meza kubwa na ndogo pamoja na kitanda iliyotengenezwa kwa mbao, ili waweze kuvutia wanunuaji ili waje kununua.

Vitanda pamoja na vifaa vyake vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, vipo ndani ya duka kubwa ambalo huwavutia wanunuzi kuja kununua na kuvitumia.

Duka kubwa la samani lililohifadhi vitanda, makochi na viti vilivyotengenezwa kwa kitambaa kigumu pamoja na bei zake, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Kochi kubwa pamoja na meza zilizotengenezwa kwa ngozi na mbao zinazowavutia wanunuaji, ili kuweza kuja kununua na kutumia katika kukaa na kulalia.

Duka kubwa la maonyesho lenye samani kama makochi, meza, vitanda na viti vilivyotengenezwa kwa ngozi na mbao ikiwa inawatamanisha wanunuaji kuja kununua.

Duka kubwa la samani lililohifadhi vitanda, makochi na viti vilivyotengenezwa kwa ngozi ili kuwavutia wanunuzi kuja kuangalia na kununua.

Duka kubwa la samani linalo hifadhi makochi na meza, yaliyotengenezwa kwa ngozi au kitamba kigumu ili kuwavutia wanunuzi waje kununua.

Duka kubwa la samani lililohifadhi makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi pamoja na meza za mbao, ili wanunuaji waweze kuja kuangalia na kununua.

Meza pamoja na viti vinne vilivyopo eneo la wazi inayowavutia wanunuaji kuja kununua, ikiwa inatumika katika kulia na kufanyia kazi.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa kutumia mbao ngumu pamoja na vimeza vidogo pembeni likiwa limewekewa godoro lenye futi ndefu ili kuwanogesha ununuaji kuja kununua

Eneo kubwa la wazi lenye samani ikiwemo makochi, viti na meza vilivyo tengenezwa kwa vitambaa vigumu na mbao ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa la samani lililoweka viti, makochi pamoja na vitanda vilivyotengenezwa kwa ngozi na mbao, ili kuwavutia wateja kuja kuangalia na kununua .

Eneo kubwa la maonesho ya thamani linalo tengeneza makochi na meza, likiwa linavutia wanunuzi kuja kununua na kutumia katika kuja kukalia au kulalia na matumizi mengine.

Duka kubwa la kisasa la samani, lililoweka vitanda, makochi, viti na meza; vilivyotengenezwa kwa ngozi au kitambaa laini na ngumu, pamoja na mbao au chuma, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua, na bei zake zikiwa zinaonyeshwa.

Duka kubwa la samani, linalouza viti, meza, makochi, pamoja na vitu vya ukutani, vilivyotayarishwa kwa mbao, ngozi au kitambaa kigumu, kwa ajili ya kuwanogesha wanunuaji kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa linalouza samani limewekewa makochi yaliyotengenezwa kwa kitambaa kizuri, pamoja na meza za mbao ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Meza kubwa inayofaa kulia na kufanyia kazi, iliyotengenezwa kwa mbao ngumu. Ikiwa nje na kutayarishwa kwa ajili wanunuaji kuja kununua.

Duka kubwa la samani lililotunza makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi au kitambaa kigumu, likiwavutia wateja kuja kununua.

Meza itumikayo katika kula na kusomea, inayoweza kukaliwa na watu wanne. Iliyotengenezwa kwa mbao, imewekwa tayari kwa ajili ya kuuzia wanunuaji waweze kutumia.

Meza kubwa inayofaa kulia na kufanyia kazi yenye uwezo wa kubeba watu nane, iliyotengenezwa kwa mbao na glasi, ipo katika sehemu ya maonyesho ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Sofa kubwa niliyotengenezewa kwa kitambaa kigumu vimewekwa eneo la nje ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kutumika katika kukalia.

Sehemu iliyowekewa makochi na meza, ili itumike kama sehemu ya kupumzika kwa watu ambao hutumia hoteli hiyo husika.

Muhudumu wa kike, akiwa anamuhudumia mwanaume chakula kizuri kinachovutia, katika hoteli kubwa inayosaidia katika kutoa malazi na sehemu za kustarehe.

Eneo la wazi lenye wauzaji wa jinsia ya kike, wakiuza mazao yaliyotoka shambani kama nyanya, vitunguu, kibichi, karoti, ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua.

Eneo la wazi lililo wekewa mazao yanayo toka shambani kama: maembe, mapapai, ndizi, nyanya na vinginevyo, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Soko kubwa linalojihusisha katika uuzaji wa nguo za kike, zilizoning'inizwa kwenye henga na zingine kuwekwa kwenye meza, ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua na kuzivaa katika maeneo tofauti.

Eneo la wazi linalouza mazao yaliyotoka shambani kama: nyanya, matufe, machungwa, matikiti, ndizi na nyinginezo; ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Eneo la wazi linalohusisha wauzaji wanaouza mazao yaliyotoka shambani kama vitunguu, nyanya, mbogamboga ili kuwanogesha wanunuzi kuja kununua.

Soko kubwa lililopo kwenye eneo la wazi, likiwahusisha wauzaji wanaouza mazao yanayotoka shambani kama karoti, pilipili hoho, vitunguu na nyanya ilikuwavutia wanunuaji kuja kununua na kuweza kupata kipato kwa ajili ya maendeleo yao.

Eneo kubwa la wazi linalo jihusisha katika kutengeneza na kuuza vitu vya sanaa kama: nguo, mapochi na vitu vingine, hii inawavutia wanunuzi kuja kununua.

Soko kubwa linalomhusisha muuzaji na mnunuaji akiuza mazao yaliyotoka shambani kama: nyanya, karoti, pilipili hoho, kabichi na mbogamboga ili yaweze kutumika kwa mambo tofauti nyumbani na magengeni.

Soko liliopo katika eneo la wazi inahusisha wauzaji wanaouza mazao yaliyotoka shambani kama vitunguu, pilipili hoho, matango na nyanya ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua.

Soko lililopo kwenye eneo la wazi linalohusisha wauzaji wakike, wakiwa na watoto wakiuza mazao yoliyotoka shambani kama viazi vitamu, nyanya, karoti na mengineyo ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua na kutumia majumbani.

Muuzaji akiwa katika eneo la wazi akiuza mazao yaliyotoka shambani kama: karoti, ndizi, pilipili; kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa linalotumika kuweka makapeti na kuuza kwa wanunuaji, limepanga vikiwa juu na vilivyolazwa ili kuwavutia wanunuzi.

Eneo kubwa la wazi likiwa na wauzaji pamoja na wanunuzi wakiwa wanachagua mazao yaliyotoka shambani, ikiwemo: nyanya, pilipili hoho, karoti; ili kuweza kupata kipato kwa ajili ya maendeleo yao.

Muuzaji wa kike akiwa ameshika moja ya mazao yaliyotoka shambani pamoja na matufe, nyanya, ndizi na matikiti ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka dogo linalojihusisha katika kusaidia watumiaji wa mtandao ya simu ambayo kusaidia kuweka hela na kutoa ili waweze kutumia katika matumizi mbalimbali.

Mashine yenye mfumo wa kidijitali unaosaidia kugundua kadi ya mnunuzi wakati wa kununua kitu katika duka au sehemu ya ununuzi.

Duka dogo linalo jihusisha katika kusaidia watu wanao tumia simu za mkononi wakijaribu kutoa na kuweka hela katika matumizi tofauti.

Taarifa muhimu ya miamala ya pesa, iliyotoka kutoka benki ya "Equity" kwenda kenye simu ya mkononi ili itumike katika mambo tofauti katika jamii.

Mfumo mpya wa kisasa ambao hutumika kwenye simu za mkononi, unaosaidia kujua salio na kufanya miamala pamoja na kuomba mikopo kutoka benki husika; uweze kutumia kwenye mambo tofauti.

Madhadhari ya jengo kubwa la ghorofa lenye vyumba vingi likiwa linamaliziwa kujengwa vizuri, ili kuleta wapangaji katika eneo hilo na kupata kipato muhimu kwa ajili ya maendeleo mengine.

Mhamasishaji wa kiume akiwa ndani ya jengo linalouzwa au kupangishwa akiwahamasisha wanunuaji waweze kuja kununua au kupangisha katika sehemu hiyo.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha katika uuzaji wa nguo za kiume kama viatu, tisheti, suti pamoja na suruali zake ili kuwavutia wanunuaji kwa ajili ya kununua.

Duka linalojihusisha katika uuazaji wa nguo za kiume, kama mashati, yaliyoning'inizwa katika henga kwenye safu sahihi, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa nguo za kike, za watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka saba, yenye bango la bei ili wanunuaji waweze kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa, linalojihusisha katika uuzaji wa suti zilizoshonwa kwa uzi na kitambaa kizuri, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa na linalojishughulisha katika kuuza viatu vya watoto wakiume na wakike likiwa na alama ya bei kuwanogesha wanunuaji kuweza kununua.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha katika uuzaji wa nguo za kike za watoto, vikiwemo magauni na viatu ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua kwa ajili ya watoto wao.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha katika uuzaji wa nguo za kike, za watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka saba. Likiwa limeeka bango la bei ya hivyo vitu, ili kuwaruhusu wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa lililopangiliwa vifaa na dawa za usafi zilizopo katika rafu ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kwenda kutumia nyumbani.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha katika uuzaji wa mazao yaliyotoka shambani kama matikiti na mbogamboga, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kuweza kupata kipato kwa ajili ya maendeleo mengine.

Duka kubwa lililopanga vitu vyake katika rafu, pamoja na mabango yanayoelekeza ili kuwaonesha wanaunuzi na kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa lililopanga vinywaji vilaini, kama soda na maji katika rafu sahihi, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa lililopangilia vitu vinavyotumika katika mapishi, imepangwa kwenye rafu nzuri, ili kuwavutia wanunuzi kuja kuangalia na kununua.

Duku kubwa la kisasa lenye vitu vinavyotumika katika upishi kama, roiko na vitu vingine ilikuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa lililopanga viatu vinavyotumika kwa binadamu katika rafu sahihi, ili kuwavutia wainuaji kuja kununua.

Duka kubwa la kisasa likiwa limepangiliwa vyakula vilivyopo ndani ya visanduku kwenye rafu ili kuwavutia wanunuzi kuja kuchagua na kununua kwenye hiyo sehemu.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha katika uuzaji wa vitu tofauti kama vyakula, mazao, nakadhalika, vilivyopangwa kwenye rafu sahihi na mabango yanayoelekeza sehemu husika, kwa ajili ya wanunuaji kuweza kununua na kwenda kuvitumia katika shughuli zingine.

Duka kubwa la kisasa, lililowekewa vitu vya kupikia katika rafu, likiwa na mnunuzi aliyeshika chupa kubwa ya moja ya hivyo vitu iliyoandikwa "Mayonize" inayotumika kwa binadamu katika kula na kuwekea virutubisho bora.